Hii ni ndizi ambao pado iko kwa shamba ndizi ni kubwa hazija ndizi naona imeifaa na iko tayari kuifaa mkulima mwenyewe anasikataa hili ajukue Kwa soko hili akauze.

Wanaume wawili wameweka pikipiki zao maziwa, wakiwa tayari kuzipeleka maziwa haya.

Ng'ombe hawa wa rangi ya nyeupe na nyeusi wakiwa wengi kando tofauti tofauti wakikula nyasi. Katikati kuna watu ambao wanapita katikati ya ng'ombe hawa.

Ndizi moja ambayo huenda wametoa ganda, kuna mkono moja ambayo wametoanisha hizi ndizi. Kuna ndizi pale ingine, ambayo imekaa pale .Huenda hizi ndizi imeoza maanake ya maji mingi ambaye imefanya ndizi kuoza.

Ng'ombe hawa wakiwa wanakamwa wakitumia teknolojia ya kisasa. Kuna ng'ombe mmoja pale ambao wamewekwa teknolojia za kisasa wakiwa wanakama.

Mwanamke mmoja ambaye ameinama pale kama ameshika ndoo lake akiwa anakama ng'ombe mmoja kwa rangi yake nyekundu.Ng'ombe hii ikiwa imefungwa miguu yake na kamba.

Shamba hili ni shamba la ndizi kuna ndizi ambazo bado ni kidogo zikiwa zimepangwa alafu ikawekwa kwa laini inayovutia, hizi ni ndizi ambayo mwenyeji ametoka kuipanda.

Hapa ni katikati ya shamba ambalo Kuna ndizi Kuna ndizi ambalo zimekaukabpale alfu hapa inonekana kukauka ama kunusa samani nuka ya maji mingi ama hewa mingi ama kumekuwa na jua Kali.

Ng'ombe hawa walio na rangi mbili nyeupe na nyeusi, watatu wamesimama ilhali mwingine wamelala wakiwa katika chumba lao ya chakula. Hapa mbele kuna kitungi ya kuweka maji.

Ndizi hii ikiwa bado katika shamba, ndizi hii ime change rangi, manake huenda imepigwa na jua mingi, hewa mingi ama imeharibika maana ya uozo. Ni ndizi ikiwa bado katika shamba hii ya ndizi.

Hapa ni katikati ya shamba la ndizi kuna miti hapa ambayo bado haijazaa ,hapa ni katikati ya ndizi ambazo ziko sawa na ziko tayari kukatwa ili kupelekwa sokoni iuzwe.

Hii ni ndizi, ndizi mingi ambayo imepangwa pale imeekwa pale. Ndizi hizi zimetoka kukatwa kwa shamba, halafu zimeletwa hapa zikiwa tayari, kubebwa pale kwa soko ama kuenda kuuzwa.

Baba huyu ako katikati la shamba la mahindi akiwa ameshikilia mahindi moja ambayo ameitoa ngozi, ni kama amefurahi manake mahindi yameiva kama vile alipokua anatarajia.

Hii picha kuna ngo'mbe na mwanamke, ngo'mbe pale ameweka pale na mwanamke msichana ameinama hili kukama ngo'mbe yeye amekama ngo'mbe kama kuna ndoo ama jaki ambaye ameweka chini hili masiwa iende pale ndani.

Shamba hili ni la ndizi ambazo ndizi zimepangwa kwenye laini , kuna ndizi ambazo zimeiva pale zikiwa ni mbili , zikiwa ziko tayari kuuzwa ama inapelekwa ikuwe chakula.

Hizi ndizi bado hajaivaa manake ukiona akitoanisha ngozi inatoka na nyama ya ndizi ama hii ndizi huenda imeoza sababu ya maji mingi ama jua mingi ama imetolewa kabla haijaivaa katika shamba.

Ndizi hili moja ndizi ambayo imeiva na nikabadilisha rangi. Ikiwa imewekwa pale na mtu huenda wanapiga picha ili waende wakauze ama waende wametoa kwa shamba. Ikiwa bado imelala.

Hapa kuna ng'ombe mmoja wa rangi yake nyeupe na nyeusi ikiwa pale imefungwa miguu yake na kamba. Pale kuna mtu ambaye ameinama huku akikama hiyo ng'ombe. Ameweka ndoo yake pale ili aweze kukama.

Mwanaume moja akiwa amesimama, kama amesimamia ama amejinua katika miti. Kando yake kuna ndizi mingi ambazo zimekatwa, alafu hapa ni shamba la ndizi, uenda amekata hizo ndizi iliaweze kupeleka kwe....

Watu watatu ambao wamevaa koti lao nyeupe, ikiwa mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye kiti ,alafu wawili wakiwa wanafanya utafiti huenda ni tafiti ya dawa.

Mwanaume mmoja akiwa ameinama pale akiwa anakama ng'ombe alafu kuna tena mwanaume pale. Kando yake kuna watu wamesimama pale. Hawa ni wanaume wawili ambao wamekaa pale ili waweze kuinama kama wanakama ng'ombe wakiekelea katika ndoo zao.

Hapa ni ng'ombe wawili, ambao wamelala, huenda wamekufa ama huenda wanapumzika, hua ni wa maziwa maanake hapa kuna mmoja wa matiti kubwa.

Hapa kuna mwanaume mmoja mwanaume huyu amepanda katika ndizi mwanaume huyu ako katikati kwa ndizi akiwa anachuna ndizi ambazo zimeivaa yeye anaezakuwa anachuna hizi ndizi ili azikule ama aende akaziuze.

Ndizi ambazo zimepangwa kwa laini zikiwa pale alafu kando yake kuna lori mbili. Mbele yake kuna watu, ueda hao watu wanaopanga mandizi wakitoa chini wakieka hizo malori ili wapeleke soko.

Hii ni ndizi ambayo uenda imearibika ama imepikwa na jua manake hii ndizi zii kawaida Kwa rangi hii rangi lake imepandilika ilikuwa na maji mingi wakubwa ama.

Hapa kuna ndizi mingi ambazo zimepangwa chini ya nyumba, mengine ndizi wameweka katika ndoo, ikiwa ziko tayari kubebwa ingine zimebaki pale, alafu watazikujia baada ya kuuza hizo.

Hii ni ndizi na ndizi haya yakiwa katikati la shamba, ndizi hayo zikiwa sawa ama ziko zimezaa ziko safi ziko tayari kumea.

Hapa kuna daktari ambaye anawaelimisha ama anawasomesha watu kuishi na mawaidha yao.

Mwanaume mmoja akiwa amevaa koti lake nyeupe, kando yake meza ameeka vitu ambavyo ueda alikuwa anapima. Kuna vikombe mingi iliona rangi nyeupe, yeye kama ameshika ueda alikuwa anapima vitu kwa hizo vikombe.

Baba mmoja akiwa amesimama pale kama amevaa kofia lake nyeupe, pale akiwa huenda amefunga ndizi lake ili aweze kuzuia magonjwa ama hii ndizi iweze kuova wakati ufaavyo.

Mama mmoja akiwa pale katika shamba lake. Nyuma yake kuna ndizi. Alafu pale kona kuna huenda ni kwake. Huyu mama amesimama kama amevaa shati lake nyeusi. Amesimama katikati ya shamba ambapo kuna ndizi.

Mwanamume mmoja akiwa pale amesimama katikati ya shamba la ndizi. Huyu baba ameshika ndizi lake kwa mkono. Hii ndizi imeiva. Anaweza chukua hii ndizi akauze ama apeleke nyumbani waikule kama chakula.

Kwa hii picha kuna mwanaume mmoja ameinama pale kama anakamua ngombe yake, ng'ombe yake mmoja kwa rangi yake nyeupe. Akiwa anakama ng'ombe kuelekea ndoo yake ameweka pale chini kuhakikisha maziwa yasimwagike.

Mwanaume huyu amekaa pale kama ameinama akiangalia ngombe, ngombe yake moja kwa rangi nyeusi, yeye amefunga hili ngombe ili kuhakikisha kuwa isimame wakati ambapo anakama ngombe hiyo.

Hapa ni shamba ya mahindi, kuna mahindi ambayo imeoza, na imetoka kamba kanda. Hii ni mahindi imekuwa nyeusi, inaezakuwa imekuliwa na wadudu ,na haiwezi tena kutumika ama kupikwa.

Kwa sufuria kuna maziwa, maziwa haya ikiwepo ndani ikiwa wanandelea kuchemsha alafu kuna kijiko ambayo, huwa amekoroga haya maziwa ikiendelea kuchemsha.

Hapa ni chumba ambapo ni pa kutengenezea huenda maziwa. Pale kuna unga ambayo iko kwa mashini ikiwa tayari kutengenezwa. Izi ni unga za color yake nyekundu ikiwa imepangwa pale.

Ng'ombe hii ikiwa pale ni rangi yake nyeusi na nyeupe limesimama, pale kando yake kuna mwanaume moja ambaye amevaa nguo lake la kazi kama anahakikisha kuwa ameosha hii ng'ombe ili akuwe na ngozi nzuri.

Ni ndizi hizi zikiwa zimekatwa zimewekwa pale, kuna wamama ambaye wamekaa pale alafu kuna gunia huenda wanangoja lori ikuje kubeba hizi ndizi ama wakiwa soko wanagoja wanunuaji.

Hapa ni soko ambapo kuna ndizi ambazo zimekatwa, alafu zikapangwa kwa laini zikiwa ambapo iko tayari kuuzwa, alafu hapa kuna mama ambaye ameinama akiwa anatengeneza ndizi ingine.

Mama ama msichana mmoja akiwa pale ameinama chini ili akikama ng'ombe yake, ng'ombe ambaye amefunga miguu na kamba. Alafu anakama maziwa yake akieka chupa yake nyeupe.

Ndizi mingi ambaye imepangwa pale kibanda kando yake kuna mama ambaye anauza, huyu ameleta ndizi zake kutoka shamba hapa sokoni iliaweze kuwauzia wanunuaji.

Hii ni sanduku ambayo ndani yake iko na unga ya rangi yake nyeupe, huenda tena alafu kando yake kuna mkulima akiwa anauza hizo unga iliyoko ndani ya hii mfuko.